Kuna ngombe mbili na wanaume wawili, mwanaume mmoja anaosha ng'ombe na mwingine amesimama akiangalia, ng'ombe moja ni nyeusi na iko na pacha la nyeupe.

Ng'ombe wawili wamelala chini kwenye sakafu. Chini inaonekana kuna mchanga na pia nyasi. Ng'ombe wenyewe ni weusi na weupe pia.

Ng'ombe amesimama kando ya mti. Ako na vidonda kwenye ngozi yake na chini kuna kamba na maji. Kando kiasi kuna miti.

Baba ameshikilia ndizi na nyuma yake miti za mandizi nyingi. Amevaa shati na suruali na anainama akitaka kuchuna ndizi.

Watu wameketi sokoni wanauza. Wamama watatu wameketi kwenye gunia wakiongea na kuna ndizi ambazo zinauzwa, na kuna jengo nyuma ya hawa watu wote, na kuna miti.

Kuna Miti, na jengo ambalo limejengea chini ya hizo miti na lory mbili moja samawati ngine ya kijani na watu ndani ambao wanatoa ndizi, wakizotoa nje.

Mama amesimama mbele ya mti wa ndizi na nyuma wa mti ya ndizi kuna nyumba, chini kuna nyasi na mchanga. Mama mwenyewe amevaa shati nyeusi na skati.

Ndizi zimekatwa na kuna mama ambaye kando yake kuna kijana ambaye amepiga magoti na kando ya kijana huyo kuna kijana ambaye amesimama.

Kuna lori ya maziwa na jumba ambalo mlango wake umefunguliwa. Mbaba amepakia maziwa kwenye pikipiki, anaifungia.

Ng'ombe zimefungiwa zizini chini. Kuna matope zizi nalo limetengenezwa kwa mbao ng'ombe ni za rangi ya nyeusi na nyeupe na nne ziko kwenye zizi moja.

Ngombe anakamua, kando yake kuna kibuyu ya maziwa ambayo iko na maziwa, ngombe ni mweusi na mweupe na ameinama akikula.